Hii ni ndizi haija iva, inaonyesha ya kwamba mtu anafanya biashara ya kununua na kuuza ndizi ili apate pesa ambayo anatumia kila wakati ama anaweza kutumia kwa shughuli nyingine kama karo.

Hapa ninaona mtu ambaye anafunga vyombo vya kuleta maziwa kwenye kampuni ya, huyu inaonyesha kuwa analeta maziwa akitumia pikipiki yake. Pia ninaona watu wamesimama na huku pia ninaona gari la maziwa ambalo inaleta maziwa.

Naona ndizi moja ambazo zimeiva kwenye shamba. Na pia kuna zingine ama kuna ingine yenye haijaiva, hii inaonyesha mwenye shamba hajatembelea kwa shamba lake ili aone kama kuna ndizi ambazo zimeiva ili waweze kuona na kupeleka sokoni.

Hapa ninaona mkulima ambaye amesimama ameshika ndizi ambayo haijaiva. Hii inaonyesha huyu anafanya biashara ya ndizi anauza ili apate pesa ambayo anatumia kwa shughuli mbalimbali kama kulipia karo ya shule.

Hapa ninaona mtu ambaye anashika ndizi yenye imeiva. Hii inaonyesha yeye ni mkulima wa ndizi. Alikuja ili akate ndizi ndio aweze kupeleka nyumbani alafu akule ama aweze kupeleka kuuza kwa sokoni ama kuuza kwa dukani.

Hapa ni naona nyasi ambayo zimepangwa vizuri na zishakatwakatwa vizuri ili waweze kuuza na mwenyewe ama hii inaonyesha ni mkulima wa ng'ombe ama mtu alifungua biashara ili aweze kuuza nyasi ambazo zimekuwa tayari.

Hapa ni shamba la ndizi ninaona ndizi ya zimeweza kumea vizuri kusahau ndizi ya mtu ya kati.

Hapa ninaona watu ambao wamechukua ng'ombe yao kwenye maoshesho ili waeze kuua kupe, ama kuua wadudu ambao wananyonya damu ya ng'ombe, ama wadudu ambao wanaweza kusababisha ugonjwa mbalimbali kwa mifugo wao ama wanyama wao kama ngombe ama mbuzi.

Ninaona machine ya kutumia kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Inaonesha inawekwa kwa matiti ya ng'ombe Ili kukamuwa maziwa

Hapa ndisi sana. Huku inawanyesha ndisi, inawanyesha inawanyesha. Huku inawanyesha ndisi. Hapa ndisi kama hapa ni mahali ambapo. Watu kutoka maeneo mbalimbali wanaleta ndisi ili wauze hapa.

Ninaona watu ambao wanasimama pia inaonyesha wanaongea. Hapa inaonyesha ni kampuni ya ushirika wa maziwa ya Kenya ambacho wakulima wanaleta maziwa ili kuuza hapa ama ndio wapate pesa yao wakati mwezi inayoisha ili kupata faida yao.

ngombe hawa wana rangi ya mchanganyiko ya mweusi na mweupe. Hawa ngombe kuna wenye wanalala na kuna wenye wanasimama. Inaonyesha wako kwenye nyumba yao. Pia kuna maji ambayo iko tayari wakati wanataka kunywa.

Hapa naona mkono ya mtu ambaye ameshika mahindi , inaonyesha huyu ni mkulima ambaye anatembea kwa shamba yake wakiona wadudua ambao wanafamia mahindi yake , hili aweze kutafuta dawa ambazo inaeza zuia hili wasiendele kuharibu mahindi yake.

inaona ndizi ambayo inatolewa kwenye gari na pia kuna zingine wanaweka kwa gari. Hapa inaonyesha soko la ndizi ambao watu wengi wanakuja ili kununua ama kupeleka ndizi ili waende kufanya biashara ama waende kuuza ili wapate pesa ambao zinatumia.

Naona mkono ambaye imeshika ndizi ambazo zimetolewa maganda yao ili wachemshe ama ili wakule wakati imeiva ,ninaona ndizi haijaiva ndio maana huyu anazitoa maganda yao ili wachemshe na wakule na chakula kingine kama mchele.

Ninaona wanawake wawili ambao wamevaa sare chini na inaonyesha wanakamua maziwa, na kuna wengine wanasimama kama wateja. Hao walikuja kununua maziwa ama hao ni wafu kwa hii kampuni ya maziwa.

Mama mmoja hapa ninaona anashika ndizi, mwingine pia naona anashika ndizi na kuna wengine wanasimama nyuma yao. Hapa inaonyesha ya kwamba ni sokoni ya ndizi na kuna wenye walikujia kununua ili wakule ama wapeleke ndio wauze kwa mahali kwingine ili wapate pesa.

Ninaona mtu ambaye amesimama hapa na ameshika ndizi. Huyu anaonyesha ni mfanyibiashara ya ndizi na anafanya biashara ili apate pesa ya kawaida ili aweze kutumia kwa kulipa gari na shughuli ingine.

Ninaona mtu ambaye alisimama kando ya ndizi ambayo amevuna na alisanya zote na kuweka kwa mahali moja. Hii inaonyesha ya kwamba yeye anataka aipeleke sokoni ili aiuze ama anangoja gari ili ikuje apeleke ndio watu wauze.

Naona mtu ambaye anakamua, alifunga mguu ng'ombe ili asiweze kutembea na akamue vizuri bila wasiwasi, tena huyung'ombe anasimama akiendelea kukamua, huyu mtu anakamua akitumia.

Hapa ninaona mtu mmoja ambaye anachuja maziwa ili iwe safi ama iondolewe uchafu ambao kuondoa maziwa wakati mtu alikuwa anakamua kutoka kwa ng'ombe, hapa inaonyesha ni kambuni ya maziwa inayosanya maziwa ili wauze.

Naona watu watatu ambao wamesimama, wanapika chakula au inaonyesha kuwa ni wapishi na wamevaa nguo nyeupe na wamevaa koti yake na ni jeupe, inaonyesha hawa watu ni wapishi wanatengeneza chakula.